Moja ya eneo linalopatikana katika kiwanda cha umeme, eneo ambalo hutumika kufua umeme ambao hupoozwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali katika jamii, ikiwa kujiingizia kipato ni moja ya matumizi ya umeme ambayo humsaidia mtu kujikwamua kiuchumi.

Moja ya eneo linalotowa huduma ya umeme ambapo kuna nguzo zenye nyaya nyingi na zilizobeba kifaa kitumikacho kupunguza makali ya umeme ambao huwa na faida mbalimbali kwa matumizi ya kijamii hususani katika kujiingizia kipato.

Moja ya eneo lenye uwepo wa nyaya nyingi zinazo sambaza huduma ya umeme, ikiwa baadhi ya nyaya zimebebwa na nguzo moja iliyokuwa karibu na makazi ya watu, ikiashiria kuwa umeme umefika kwa jamii hali ambayo inasaidia kuongeza watumiaji wa nishati hiyo.

Nguzo za umeme zilizofuatana sambamba na daraja livushalo watu, ambapo zimebeba nyaya zinazopitisha umeme kwa matumizi mbalimbali ya majumbani na viwandani, ambapo inaaminika shughuli za mwanadamu zinategemea umeme kwa asilimia kubwa, ikiwa ni moja ya kitu ambacho kinaingiza kipato na kurahisisha mahitaji.

Nguzo iliyosimikwa na kubebeshwa nyaya zilizotengenezwa kwa kuambatanishwa na malighafi mbalimbali ili kuhakikisha nishati ya umeme inafika salama kwa walengwa ambao ni jamii na kusaidia kuongeza watumiaji wengi.

Nguzo zinazosambaza huduma ya umeme ikiwa baadhi ya nguzo zilizojengwa kwa malighafi ya udongo, zikiwa zimebeba kipoozeo cha umeme maarufu kama transfoma, kinachotumika kupooza umeme ambao unafaa kwa matumizi ya jamii.

Huduma ya umeme inayopoozwa na mashine ijulikanayo kama transfoma, ambayo imebebwa na nguzo mbili zinazotumia malighafi ya udongo, ambazo zimeshikilia nyaya zinazotumika kusambaza umeme unaopoozwa ili uweze kufika kwa kila mwanajamii.

Nguzo ambayo, inatumika kutoa huduma ya umeme, ambapo ina aminika huduma hiyo ni kuwa na faida na mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla, katika kujiingizia kipato na kurahisisha kazi. Hali ambayo ina pelekea jamii kutegemea huduma hii ya umeme katika shughuli mbalimbali, ikiwemo kufua kwa kutumia machine ambayo hufanya kazi kwa kutegemea umeme.

Moja ya eneo lenye mitambo inayotumika kufua umeme, ambao umekuwa na mchango mkubwa katika jamii, ikiwa eneo limezingatia malighafi zote zinazoweza kutumika kwa ajili ya kuzalisha nishati hiyo, ambayo hupoozwa na baadhi ya mitambo, ili iwe namatumizi salama kwa jamii.

Nguzo inayotoa huduma ya umeme, ambayo ina muunganiko wa nyaya zinazotoa umeme kutoka eneo moja kwenda jingine, pia uwepo wa taa katika nguzo unaothibitisha uwepo wa umeme, ambao umekuwa na matumizi makubwa katika kufanikisha shughuli mbalimbali za kijamii.

Huduma ya umeme, itokanayo na nguzo zilizobeba nyaya nyingi, zinazorahisisha ufikaji wa umeme katika jamii. Huduma ambayo, inathibitisha uwepo wake wa kazi mbalimbali katika jamii, ikiwemo usagaji wa unga na lishe, kwa kutumia mashine ambayo, inatumia nishati ya umeme.

Huduma ya umeme inayotolewa na moja ya nguzo iliyojengwa kwa malighafi ya udongo, ambayo ina alama ya "hatari" inayoashiria umeme mkali unaopita katika eneo hilo. Alama imewekwa kuongeza umakini kwa wapita njia, ili kufanya wawe salama.

Nguzo inayosambaza huduma ya umeme, ambayo imebeba nyaya nyingi zinazosaidia kutoa nishati sehemu moja na kwenda nyingine hali ambayo husaidia urahisi na uhakika wa kufikika kwa umeme katika kila nyumba ya mwanajamii.

Huduma inayotolewa na shirika la umeme kwa kusambaza umeme majumbani. Umeme ambao umekuwa na matumizi mbalimbali. Ikiwa moja ya ukuta ulioambatana na geti, ambalo lina waya za umeme juu yake, ambazo zinatumika kwa ulinzi na kuacha vitu vikiwa salama.

Nguzo ambayo inatumika kutoa huduma ya umeme katika nyumba zilizopo karibu na nguzo hiyo. Huduma ya umeme imekua na chachu na mchango mkubwa wa kimaendeleo katika jamii, ikiwemo; kupata taarifa kupitia runinga au redio, zinazotoa taarifa kutokana na huduma itokanayo na umeme huo.

Moja ya vifaa vinavyotumia nishati ya umeme ambapo vinategemea huduma ya umeme, ili kufanya kazi kwa ufanisi, ikiwemo taa ya barabarani ambayo hutoa mwanga angavu wakati giza linapoingia, na kamera ambayo hutumika kutunza kumbukumbu zitokanazo na matukio mbalimbali katika mazingira.

Kiwanda kinachotumika kwa ajili ya kufua umeme ambao, umekuwa na faida kubwa katika maendeleo ya sayansi na teknolojia ambapo, watu wamekuwa wakitegemea umeme katika shughuli zao za kila siku, zinazosaidia kujiingizia kipato na kujikwamua kiuchumi.

Uwepo wa nguzo zilizojengwa kwa malighafi mbalimbali zikitoa huduma za umeme, ambapo baadhi ya nguzo zimetumika kubeba nyaya nyingi zinazotoa umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Umeme ambao umeshapoozwa na transfoma inayotumika kupooza nishati hiyo kwa ajili ya matumizi.

Huduma ya umeme ni moja ya huduma muhimu katika jamii, ambapo moja ya nguzo iliyobeba transfoma inayosaidia kupunguza makali ya umeme kwa ajili ya matumizi ya nyumbani yakiwemo, kupata taarifa mbalimbali kupitia runinga au kupiga pasi kwa ajili ya kuondoa mikunjo.

Moja ya eneo linayotoa huduma ya umeme lililojengwa kwa mapana na marefu ambapo eneo linauwepo wa mitambo mbalimbali itumikayo kufua umeme unaopoozwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali katika jamii ikiwa kutumiwa viwandani na majumbai ili kurahisisha kazi .

Moja ya nguzo inayotumika kusambaza huduma ya umeme, ambapo imeambatana na tangazo linalotoa tahadhari ya hatari kutokana na umeme unaopita katika nguzo, hali ambayo inasaidia watu kuepukana na hatari hiyo ambayo wakati mwingine hupelekea kifo.

Eneo ambalo lina miundomibinu bora ya barabara, inayothibitika kutokana na uwepo wa alama za barabarani, ikiwa zebra au mistari ya pundamilia iliyo katika barabara yenye uwepo wa magari mengi, mistari ambayo husaidia watembea kwa miguu kuhama upande wa pili wa barabara kwa usalama.

Moja ya eneo lenye alama za barabarani ambapo kuna uwepo wa taa nyekundu inayoashiria kusimama na kusubiri. Uwepo wa alama elekezi katika barabara umekuwa na faida kubwa kwa kupunguza ajali za barabarani ambazo hupunguza nguvu kazi ya taifa na muda mwingine husababisha ulemavu wa kudumu kwa mtu.

Moja ya barabara iliyojengwa kisasa kwa kuwekewa alama za barabarani, zinazosaidia kutoa maelekezo kwa watembea na vyombo vya moto, ikiwa alama zinatumika kutoa maelekezo sahihi ya matumizi ya barabara, kwa kuzingatia mazingira, kitendo ambacho kinasaidia kuongeza usalama.

Watu wakiwa wanavuka katika mistari myeusi na meupe ijulikanayo kama alama za pundamilia; alama ambazo zinathibitisha usalama wao kutokana na kuwa eneo maalumu lilioandaliwa kuvusha watu kutoka upande mmoja wa barabara kwenda mwingine.

Moja la eneo lenye alama za barabarani ambapo watu wanavuka katika mistari meusi na meupe, ijulikanayo kama pundamilia, kutoka upande mmoja wa barabara kwenda mwingine. Pia alama zimekuwa na msaada mkubwa wa kupunguza ajari holela.

Alama za barabarani zimekuwa na umuhimu mkubwa kwa madereva katika kutoa maelekezo, ikiwa moja ya kibango kilichokuwa pembezoni mwa barabara chenye herufi P, inayomaanisha hakuna maegesho ya magari katika eneo hilo hali ambayo husaidia kupunguza msongamano.

Alama za barabarani ambazo zinasaidia kuongoza magari na watembea kwa miguu. Pia alama hizo zimekuwa na umuhimu mkubwa ambapo moja ya barabara yenye alama zinazoongoza magari na watu walio katika kivuko chenye alama ya pundamilia, wakisubiri ruhusa kutoka kwenye taa ili waweze kuvuka.

Usafirishaji wa ardhini hutegemea miundombinu ikiwa moja ya mashine kazi inayoongozwa na watu wa jinsia ya kiume ikitumika kukarabati barabara ikiwa ni moja ya hatua katika kuimarisha miundo mbinu ambayo usafirishaji umekuwa ukitegemea.

Barabara inayotengenezwa kwa ajili ya usafirishaji, ikiwa moja ya mashine ipo ikihakikisha inatengeneza miundombinu bora itakayokuwa salama na isiyokuwa na athari kwa watumiaji, ili kuwawezesha wasafiri kufanya safari salama, bila kupata dhoruba yoyote.

Miundombinu bora ya barabara husaidia kupunguza ajali za barabarani, Ikiwa moja ya eneo linalopitisha magari chini na juu kukiwa na daraja linalosaidia kupitisha magari, hali ambayo inasaidia mpishano wa magari katika eneo hilo bila kusababisha ajali.

Moja ya kifaa cha usafirishaji kijulikanacho kama pikipiki, ambacho dereva amekipunzisha hali ambayo inasaidia kiweze kufanya kazi vizuri ambapo huraisisha kazi na kuokoa muda kutokana na kuwa kinafanya safari kwa haraka.

Usafirishaji ni huduma muhimu, pale ambapo mmoja dereva mwenye pikipiki ambaye, anasafirisha chakula kupeleka kwa wahusika, hali ambayo inamsaidia kufanya kazi eneo kubwa bila kuchoka kwa haraka, kutokana na kutumia chombo kinachosaidia safari zake.

Usafirishaji umegawanyika katika nyanja mbalimbali lakini usafirishaji wa ardhini hususani unaotumia vyombo vya moto, umekuwa na faida kubwa ambapo moja ya barabara yenye miundombinu bora na alama za barabarani ikitumika katika usafirishaji.

Mfanyabiashara ambaye anatumia chombo cha usafiri kijulikanacho kama pikipiki, kufanya biashara yake ya kupeleka oda kwa wateja, kitendo ambacho kinafanya kazi yake kuwa rahisi kwa kuokoa muda, ambapo huwafikia wateja wengi kwa muda mfupi.

Usafirishaji umekua nyenzo muhimu na inayotegemewa katika maisha yetu ya kila siku, ikiwa moja ya msafiri aliye kusanya nyasi katika kiroba akizipakia katika chombo chake cha usafiri, tayari kabisa kuziandaa kwa ajili ya kuzisafirisha ili zikatumike kwa matumizi mengine.

Usafirishaji hutegemea miundombinu bora ikiwa moja ya eneo lenye miundombinu mizuri ya usafirishaji, ikiwa imejengwa barabara inayokidhi viwango vya matumizi ya usafirishaji, hali ambayo ina hakikisha usalama kwa msafiri.

Miundombinu ya barabara inayoboreshwa na watu wa jinsia ya kiume ambapo, wanaandaa barabara kwa ajili ya safari nzuri na salama hali ambayo husaidia kupunguza ajali na kuongeza umakini kwa dereva.

Usafirishaji umekuwa ukitegemea vitu tofauti tofauti ili kufanya safari kutoka eneo moja kwenda jingine ikiwa miundombinu ni moja ya vitu hivyo ambapo moja ya eneo ambalo kuna mashine inayokarabati barabara kwa ajili ya kuwa na miundombinu bora itakayotumika kwa usafirishaji.

Usafirishaji ni huduma muhimu ambayo hutumiwa na watu wengi kwa ajili ya kuokoa muda na kurahisisha kazi, ambapo moja ya eneo lenye miundombinu mizuri iliyojengwa kisasa likitumika kufanya safari mbalimbali. Hali ambayo inathibitika kutokana na uwepo wa aina mbalimbali wa vyombo vya moto.

Watu wa jinsia ya kiume waliovalia sare za kijani wakijishughulisha na kusafisha mazingira kwa kukusanya taka zilizotunzwa katika mapipa na kuzipakia katika gari kwa ajili ya kuzipeleka katika eneo moja lililokuwa mbali na makazi ya watu hali ambayo inahakikisha usafi na usalama.

Utunzaji mazingira unaofanyika katika moja ya eneo lenye mchanganyiko wa watu wengi, ambapo kuna uwepo wa mapipa makubwa na madogo yanayotumika kutunza uchafu, hali ambayo husaidia kuacha mazingira yakiwa safi na kusaidia kuimarisha usalama wa afya.

Afya bora katika jamii ni moja ya matokeo yatokanayo na usafi wa mazingira, hali ambayo inathibitika kutokana na uwepo wa watu wa jinsia tofauti wanaopakia uchafu walioukusanya katika mazingira yao, wakiuweka katika gari taka hali ambayo inasaidia kuacha mazingira yakiwa safi na salama.

Moja ya gari linalotumika kusafisha mazingira, lenye mtu anayepakia taka nyuma, ikiwa na moja ya njia ya kisasa ya ukusanyaji taka ambayo huacha mazingira yakiwa safi na salama kwa afya ya mwanadamu, ambapo husaidia kutokomeza magonjwa mlipuko katika jamii.

Watu ambao wanatunza mazingira wakiwa wamevaa nguo maalum zinazowakinga na bakteria watokanao na uchafu uliokusanywa katika eneo moja mbali na makazi ya watu ili kuacha mazingira yakiwa safi na salama kwa magonjwa ya mlipuko.

Eneo lenye uwepo wa aina mbalimbali za takataka, ambazo zimekusanywa kutoka maeneo tofautitofauti na kuwekwa eneo moja lililokua mbali na makazi ya watu, hali ambayo inaimarisha usalama wa kiafya kwa kupungza magonjwa mlipuko.

Utunzaji mazingira hufanyika kwa njia mbalimbali. Ikiwa, kikapu cha kuhifadhia taka ni moja ya njia ambayo husaidia kuacha mazingira yakiwa safi na salama, ambapo husaidia kutunza taka ambazo zinazagaa hovyo. Hivyo kufanya mazingira yasiwe na madhara yatokanayo na uchafu katika maisha ya binadamu.

Utunzaji mazingira unaotumika kwa kukusanya uchafu kupitia mapipa yaliyo katika nyasi fupifupi, ambapo njia hii imekua na faida na mchango mkubwa, katika kupunguza uchafu na kuacha mazingira yakiwa safi na salama.

Moja ya gari la kisasa linalotunza mazingira, ambalo linatumia mfumo wa kisasa wa kupakia uchafu, katika pipa linaloshushwa na mashine maalumu na kupandishwa kwa ajili ya kumwaga uchafu, ndani ya eneo la nyuma la gari, hali ambayo inarahisisha kazi na kuacha mazingira salama.

Utunzaji mazingira umekuwa na faida mbalimbali katika maisha yetu, ambapo moja ya eneo lenye mapipa yaliyotengwa kwa ajili ya kutunzia taka zinazozagaa, kitendo ambacho huhakikisha usafi na usalama unaosaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali ya mlipuko.

Utunzaji mazingira, unaofanyika kwa njia ya ukusanyaji taka , kupitia gari maalumu lenye rangi ya kijani ambalo, lina uwezo wa kukusanya taka nyingi kwa pamoja, na kuacha mazingira yakiwa safi na salama, kama gonjwa lipikizi kama vile kipindupindu.

Utunzaji mazingira unaofanyika kwa kutumia vifungashio ambavyo hutumika kuhifadhia aina mbalimbali za taka zikiwemo taka aina ya kimiminika au taka ngumu aina ya bisi, ambavyo vifungashio vimekusanya uchafu tayari kwaajili ya kwenda kutupa mbali na makazi ya watu.

Utunzaji mazingira unaofanyika katika moja ya eneo lenye miti iliyofuatana na pirikapirika za watu ambapo, moja ya dada aliyeshika fagio la chelewa ambalo analitumia kwa ajili ya kusafisha mazingira, ambapo inaaminika utunzaji mazingira husaidia kutokomeza magonjwa mlipuko.

Watu ambao wameshika vifaa mbalimbali vya usafi, ikiwemo kiroba, fagio na chepe, kwa ajili ya kuzolea uchafu. Hiyo yote wakihakikisha wanaacha mazingira safi na salama, kwa ajili ya kujikinga na magonjwa hatarishi kama vile kipindupindu.

Moja ya kifaa kilichoandaliwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhia uchafu, kifaa kina uwepo wa aina mbalimbali za takataka, zilizokusanywa kutoka maeneo tofauti tofauti hali inayopelekea mazingira kuwa safi na salama kwa maisha ya binadamu.

Kifaa kinachotumika kutunza mazingira kinachojulikana kama pipa ambalo limechorwa picha ya mtu anayetupa uchafu katika pipa, picha ambayo inasaidia kutoa maelekezo kwa mtu jinsi ya kulitumia pipa hilo kuhifadhia taka .

Moja ya njia ya kutunza manzingira, inayotumika katika chombo maalumu kilichoandaliwa kwaajili ya kuhifadhi taka, ambapo, inaaminika utunzaji wa mazingira kwa kukusanya taka , husaidia kutokomeza magonjwa mlipuko.

Moja ya eneo lenye uchafu mwingi, ikiwa eneo lina uwepo wa makopo, na aina mbalimbali za uchafu ambazo, zimekosa kutunzwa katika eneo maalumu. Hali ambayo, inaweza kupelekea hatari ya magonjwa ya mlipuko ambayo, huwa na athari katika jamii.

Ni moja ya njia ya utunzaji mazingira ambayo, inafanywa na watu wawili ambao, wanakusanya taka, na kuzipakia katika gari kwa kusudi la kuziweka katika eneo moja ambalo, halitokuwa na madhara ya magonjwa lipukizi kwa watu kiasi.

Watu wa jinsia tofauti tofauti wakisafisha mazingira katika moja ya mtaa unaokabiliwa na changamoto ya kuwa na uchafu, ambao wamejikinga kwa vifaa mbalimbali hiyo yote wakihakikisha kuwa wanaepukana na maradhi mlipuko ambayo husambaa kwa njia ya hewa na kuleta matokeo hasi katika jamii.

Watu ambao wanajishughulisha na utunzaji mazingira kwa kukusanya taka kupitia magari ambayo, huwa na uwezo wa kubeba mizigo mingi ya uchafu na kwenda kuiweka katika eneo moja ambalo, halipo karibu na makazi ya watu hali ambayo inaepusha magonjwa mlipuko.

Utunzaji wa mazingira, moja ya jambo zuri katika maisha ambapo, aina mbalimbali za plastiki zimewekwa katika viroba ambavyo vinasaidia kutunza taka kwa ajili ya kupelekwa eneo maalumu. Hali ambayo hupunguza uchafu na kuacha mazingira yakiwa safi na salama.

Huduma ya maji ambayo inasambazwa kupitia bomba maalumu, ambapo moja ya bomba lipelekalo maji katika ya tenki linalotumika kuhifadhi maji, ambayo yamekuwa msaada mkubwa ikiaminika kuwa maji ndio uhai.

Huduma ya maji inayofanyiwa matengenezo na moja ya kifaa, ambacho kinatumika kuchimba mitaro mipana na mikubwa, itakayoweza kuhimili bomba kubwa zitakazo weza kupitisha maji ili yaweze kufika katika jamii.

Huduma ya maji inayopita katika bomba lililopo katika mfereji ambao, mafundi wanachimba kwaajili ya matengenezo, hali ambayo inathibitisha umuhimu wa maji kutokana na uwekaji sawa wa miundombinu itokanayo na ufikishaji wa maji kwa kiurahisi kwa watu wengi.

Pipa ambalo linatunza maji kwa ajili ya matumizi ya watu. Ambapo limejengwa kwa chuma ndefu zinazolishikilia ili lisianguke, hali ambayo inathibitisha usalama kwa mtumiaji kwa kuweka sehemu ambayo sio rahisi kufikika.

Gari ambalo limejikita katika kutoa huduma ya maji, ambapo inaaminika kuwa, maji huitajika katika jamii kutokana na kuwa na mchango mkubwa katika matumizi mbalimbali; yakiwemo kufulia, kupikia, hali kadhalika kuogea.

Pipa linalotunza maji kwaajili ya kutoa huduma, ambapo limejengwa kwa zege na kuzungushiwa uzio wa senyenge inayo chomachoma, hiyo yote kuhakikisha wanatunza maji ya pipa kwaajili ya kupata maji safi na salama yanayofaa kwa matumizi.

Maji ni moja ya huduma bora, na inayotegemewa katika jamii kwa muda wote, ambapo, bomba kubwa lene rangi ya kijani, linalotumika kusafirisha maji, yatakayoweza kufika kwa watu, kwaajili ya matumizi mbalimbali yakiwemo, kufulia, kupikia, na kuogea.